Mikunga ya ndizi anaonekana ikiwa imepangwa moja juu ya ingine. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi, kumaanisha kuwa hazijaiva. Kando ya ndizi hizo tunaweza kuona migomba kadhaa ya ndizi.

Mkungu wa ndizi ambao ni ya rangi ya kijani kibichi umefungwa na karatasi ya rangi ya buluu kuashiria kwamba mkulima huyu ambaye alizifunga hivi kumaanisha kuwa hataki nyuni Kula mazao yake.

Mikunga ya ndizi imeekelewa pamoja kwa mstari kuonyesha kuwa eneo hili ambalo ni wazi linaweza kuwa soko. Ndizi hizo ni za rangi kijani kibichi kumaanisha kwamba hazijaiva.

Mtu ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kiume, ambaye amevaa buti za rangi nyeusi , suruali ya jeans ,shati la rangi ya kijivu. Anaonekana ameegeka mti, ambao umekauka. Nyuma yake kuna mikunga ya ndizi ya rangi ya kijani kibichi.

Mkunga wa ndizi unaonekana ukiwa umeninginia kutoka kwa mgomba ,ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi kumaanisha kuwa hazijaiva, kando ya ndizi hizi tunaweza kuona matawi ambayo pia ni ya rangi ya kijani kibichi.

Ngombe mmoja wa rangi nyeusi na nyeupe anaonekana akikamwa kutumia mashine ya kisasa, mashine hiyo imeunganishwa kwenye chuchu za ngombe huyo na inapeleka maziwa hayo kwenye mkebe wa rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa surupwenye ya rangi ya bulu iliyokolea amebeba mkebe wa rangi ya bulu na manjano kwenye mgongo wake, mkebe huo una mrija wa rangi nyeusi na mkebe huo unatumika kunyunyuzia ngombe dawa.

Mwanaume mmoja ameinama, mwanaume huyu amevaa kofia ya rangi ya nyeupe na ya bluu. Shati la rangi ya pinki ambayo haijakolea, suruali ya rangi ya kijivu na buti za rangi nyeusi. Mwanaume huyu anamkamua ngombe.

Mwanaume mmoja, ambaye amevaa kofia labda kujikinga na jua kali, ameshikilia mazao yake ya mmea wa mahindi. Kando ya mwanaume huyo, tunaweza kuona mimea hiyo ya mahindi ambayo ni refu kumliko.

Mtu Mmoja ambaye amevaa suruali ya rangi nyeupe, shati la rangi nyekundu na amejifunga kitambaa kwenye kichwa cha rangi nyekundu, anaonekana akiwa ameshika kiuno, na yupo katikati ya mimea ya ndizi kuashiria kwamba yupo shambani

Mkono unaonekana ukitoa maganda kwenye ndizi. Ndizi hiyo ina, iko na maganda ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, kumanisha kuwa haijaiva. Sehemu ya ndani ya ndizi hiyo ni ya rangi ya nyeupe. Upande wa chini tunaeza kuona ndizi hizo ambazo zina rangi tofauti.

Mmea wa mahindi ambao unaonekana kuwa mchanga kutokana na ule urefu tunaona umepandwa katika udongo wa rangi nyekundu. Mmea huo ni wa rangi ya kijani kibichi, pale nyuma tunaona miti ambayo imepandwa na ni mirefu Sana.

Mwanaume moja ambaye amevaa surupwenye ya rangi ya kijani kibichi na buti za rangi ya nyeusi anaonekana akikama ng'ombe. Ng'ombe huyo amefungwa miguu kutumia kamba.

Mwanamke ambaye amevaa nguo za rangi nyeusi na kofia ya rangi nyekundu anaonekana akikama ngombe. Ngombe huyo wa rangi ya kahawia. Mwanamke huyo ameshika chuchu za ngombe huyo akizikama kuelekea kwa mkebe wa plastiki.

Mwanaume mmoja ameshika jembe na mgomba wa ndizi kuna watoto wawili wachanga walio kando yake. Mwanaume huyu anaonekana kama mtu ambaye anawafunza watoto hawa jinsi ya kupanda ndizi.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa surubwenye ya rangi ya manjano amevaa kofia ya rangi ya manjano amebeba mkebe ambao anatumia akinyunyuzia ng'ombe ambaye niwa rangi nyeusi na nyeupe .

Watu kadhaa wamekusanyika mbele ya duka ambalo linauza maziwa kutumia kwa mashine. Mbele ya duka hilo, kuna mitungi ya kubeba maziwa ambayo imetengenezwa na vyuma.

Mikunga ya ndizi ya ukubwa wa aina tofauti inaonekana ikiwa imeekelewa kwenye udongo ulio mkavu udongo huo imekauka kumaanisha kuwa mvua haijanyesha eneo hilo kwa muda mrefu.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati la rangi ya kijani kibichi, anaonekana akitoa ndizi maganda, ndizi hilo ni la rangi ya kijani kibichi, kumaanisha kuwa halijaiva.

Mimea ya migomba inaonekana ikiwa imepandwa kwenye shamba. Mimea hii imewekewa samadi ambayo inawezakuwa inatumika kama mbolea. Mimea hiyo pia ni ya rangi ya kijani kibichi.

Migomba ya ndizi ambayo ni changa inaonekana kwenye shamba. Migomba hii, ni ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake, tunaweza kuona miti ambayo imepandwa ingawa ipo kwa umbali.

Mkono mmoja umeshikilia mkungu wenye ndizi tamu. Baadhi ya ndizi hizo ni za rangi ya manjano njano, kumaanisha zimeiva . Zingine bado zipo katika rangi ya kijani kumaanisha bado hazijaiva.

Shamba lililolimwa kiasi lenye rangi nyekunndu linaonekana kando yake kuna mimea ya mahindi ambayo bado ni changa shamba hilo bado lina migomba ya ndizi ambayo haina mazao.

Mkungu wa ndizi ambao ni wa rangi ya kijani kibichi unaonekana. Mkungu huo huonekana kama haujakatwa kutoka kwa mgomba. Rangi ya matawi ya mgomba huo ni wa kijani kibichi.

Mitungi iliyoundwa na vyuma imewekwa mbele ya duka ambalo linaonekana kama duka la kuuza maziwa. Wanaume wawili wanaonekana, mitungi hii inatumika katika usafirishaji wa maziwa.

Sufuria ambayo imetengenezwa na chuma inaonekana, kwenye sufuria hiyo tunaweza kuona maziwa ambayo yameharibika yakawa mala kando ya sufuria hiyo tunaweza kuona kipande cha mbao.

Mwanaume mmoja anaonekana akinunua mfungu wa ndizi, labda anataka kuweka katika gari ambalo limeegeshwa kando yake. Kuna mwanaume, mwanamke upande ule ambaye amejifunga kitambaa, labda ndiye mwuuza ndizi.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameinama na amevaa nguo za rangi nyeusi. Ameinama katika shamba lenye mimea tofauti. Tunaweza kuona mmea wa ndizi. Kuna mboga za aina tofauti kando yake pia.

Mwanaume mmoja, ambaye amevaa koti la maabara la rangi nyeupe. Anaonekana akiwa ameshika chuma kwa mkono wake. Mwanaume huyo, anaonekana kuwa mwanasayansi, kwa maana kuna mikebe ya aina tofauti iliyo mbele yake.

Zizi la ng'ombe limejengwa kutumia mbao na mabati. Zizi hili limejengwa katika eneo wazi. Tunaweza kuona ng'ombe ndogo ya rangi ya kahawia ikikula. Kando yake, kuna mitungi miwili.

Mwanaume mmoja anaonekana akishika mkungu wa ndizi ambao uko katika mgomba. Mmea huu uko katika rangi ya kijani kibichi, kuonekana kuwa bado haujaiva.

Mkungu wa ndizi unaonekana ambao ni mchanga, ndizi hizo na matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi, tunaweza kuona pia jua imewaka kuashiria ya kwamba ni mchana .

Mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi inaonekana ikiwa imepandwa kwenye magunia ya rangi nyeusi katika upandaji kitaro. Inangoja iweze kupelekwa kwenye shamba ili kupandwa vizuri.

Wanaume wawili wanaonekana wakikama ngombe, mwanaume mmoja amevaa surubwenye ya rangi ya buluu ,ameshika chuchu mbili za ngombe anamkama, maziwa hayo yanawmagika kwa mkebe unaoonekana kuwa wa rangi ya buluu.

Ng'ombe watatu wa rangi ya nyeupe na nyeusi, ambao wako kwenye zizi, wanaonekana wakikamwa kutumia mashine, ambazo zinatoa maziwa kwa chuchu za ng'ombe kupitia kwa mrija. Maziwa hayo yanawekwa katika mikebe ambayo imetengenezwa na chuma.

Kitu ambacho kinaonekana kuwa chakula labda ngano kinaonekana kikipitishwa katika mashine ambayo imetengenezwa na chuma . Chini ya mashine hiyo kinaonekana kuwa karatasi ambayo ni ya rangi nyeupe ambayo imebeba chakula hicho.

Mgomba wa ndizi unaonekana, ambao matawi yake ni ya rangi manjano, mengine yakiwa yamekauka. Kumaanisha mgomba huu umezeeka. Kando yake, kuna mgomba mchanga ambao rangi yake ni ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti la mahabara la rangi nyeupe, ambayo ina nembo ya rangi ya blue ambayo imeandikwa Brookeside , kumaanisha kwamba anafanya katika kampuni ya Brookeside ambayo inahusiana na bidhaa ya maziwa.

Mwanamke mmoja, anaonekana akiwa ameshikilia mrija wa rangi ya kijani , kando yake kuna ng'ombe wa rangi nyeupe mwanamke huyu anajaribu kuwekea ng'ombe hawa maji.

Mwanaume mmoja amesimama kwenye shamba ambalo lina mimea ya ndizi magomba hayo ya ndizi yana matawi ya rangi ya kijani kibichi mwanaume huyu anaonekana kama mtu ambaye anatengeneza sanamu ya kuwindia ndege.

Udongo mwekundu unaonekana katika eneo lililo wazi, eneo hili linaonekana kuwa shamba ambalo linatumika kupanda mimea ya ndizi. Maana tunaona migomba ya ndizi ambayo ni changa. Migomba hii ina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja, ambaye amevaa rinda la rangi ya kahawia. Anaonekana akiwa ameshika mkungu wa ndizi. Ndizi hawa wanaonekana wakiwa rangi ya kijani, kumaanisha kuwa, wako karibu kuiva.

Mwanamme mmoja ambaye amesimama mbele ya meza ambalo limebeba mitungi inayoonekana kuwa ile ya usafirishaji wa maziwa, anaonekana akizungumzia watu ambao wamesimama mbele yake, watu hawa ni watatu baadhi yao mwanamme mmoja na wanawake wawili.

Wanawake watano , wanaonekana wakiwa katika harakati za kugagwa chakula. Wanawake hawa wamevalia kama wale wanaotoka eneo la Turkana. Chini yao, kuna mikebe ya aina tofauti ambayo ina kitu ambacho kunaeza kuwa ngano ama unga.